Hapa ni kibanda ama soko ambapo kuna matunda tofauti tofauti mwenyeji ama anaeza kuwa ameokota hiyo matunda akaeka pale mkulima alafu hapo kuna kitu ya kupima ili ambaye atakayetaka kununua aweze kupima.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kwa laini inayofutia. Hapo mbele ama juu yake kuna watu pia wamesimama alafu nyuma yao kuna magari pia ambayo imewashwa taa.

Hapa ni kwa soko. Soko hili ambalo mkulima ameleta bidhaa zake mbalimbali matunda. Pale kuna mama mmoja ambaye ku anatoanisha, amekaa pale na amepanga vitu zake vizuri akiwa anagonja wauzaji wakuje wakanunua bidhaa hizi.

Viatu ni kwa rangi tofauti tofauti zimepangwa pale kwa laini ya kona, zikiwa mwenyeji ama mnunuzi ameipanga pale ili mwenye angeipendeza aweze kununua kile ambacho amependezwa ama angetaka kununua.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti wakiwa imepangwa kwa laini inayovutia. Magari haya haswa huenda ni ya kununua ama iko kwa soko ikiwa wenyeji wakiuza.

Hapa ni soko. Soko ambapo inaonyesha kuna mali tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwa kila kipande ili wateja ambao wangetaka waweze waende pale wakainunue.

Hapa ni maandishi ambayo huuwenda inaonyesha kuwa kutoka hiyo nyumba, inapendeza unangalia unafutilia hizo mahitaji zote, zinazopatikana na kupendeza na mambo unayopitia.

Magari ya rangi moja, magari ya rangi nyeupe , magari haya ikiwa imepangwa kwa laini inayovutia zikiwa kwenye soko zinauzwa ,haya magari ikiwa tayari kuuzwa.

Mwanaume moja na mwanamke mwana ameshika karatasi alafu kando yao kuna gari ya rangi nyeupe huenda huyu mwanaume amekuja kununua gari na huenda anaelezwa.

Hapa ni wanaume wawili ,mmoja ni akiwa mzungu amemshikilia ama anamwekea petroli katika gari. Mwingine ambaye amesimama pale huenda huyu anaonyeshwa ama amekuja kununua gari anafanyiwa zoezi kuhakikisha kuwa hio gari inafanya kazi.

Gari hili kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale imesimama. Hakuna mtu. Hii gari imesimama kando ya nyumba ama kando ya mlango ya rangi nyeusi ya nyumba.

Hizi ni matairi ya magari. Matairi hizi ziko kwangara na rangi lao nyeusi, zote zikiwa ziko kwa soko zinauzwa ama huenda ikawa imetengenezwa ikiwa tayari kupelekwa pale kwa soko iuzwe.

Hii ni kifunguo ya gari pale kifunguo ameweka mfunguo mlango yaani gari na amaweka gari kala nyeupe huenda hii gari imeuswa.

Hapa ni kwa soko. Wakulima wengi wamekuja na bidhaa zao, wakatandika chini na wakapanga bidhaa zao kwa orodha ama kwa rangi iliyovutia. Wauzaji wamekaa pale kwa kiti nyuma ya wakiwa wanangoja mtaja aweze akakuja.

Hapa ni duka la nyama ambapo kuna nyama ambayo imekatwa wameka pale ndani. Pale kuna wanaume wakiwa pale wakikata nyama. Alafu hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa kofia lake nyekundu.

Hii picha inatunyesha gari ya rangi moja. Sote hizi gari zimepangwa kwa laini nzuri inayovutia, ziko kwa soko ambacho...anaweza kununua, inaweza kuwa ametoka kununuliwa ama inataka ...

Hapa ni kwa soko ambako kuna vitu ama matunda kutoka shambani wakulima wameileta ili waweze kuiuza, pale kuna mama mmoja amesimama akiwa ananunua vitu hizo.

Magari haya yamepangwa kwa laini inayovutia. Kuna gari ama color aina tofauti tofauti. Zote zimepangwa kwa laini inayovutia zikiwa tayari au zikiwa soko zikingonja mnunuzi aweze akanunua.

Mwanamke huyu mmoja ambaye amevaa koti lake nyekundu akiwa pale ameshika ama anafinya hiyo kompyuta. Huenda yeye anataka kununua hiyo maziwa kutoka hiyo kompyuta.

Hapa ni chumba ya kutengeneza magari. Hapa unaweza tengeneza gari ama lorry ambalo imekuvutia ama basi. Yametengenezwa kwa gari tofauti tofauti zikiwa ziko tayari kuenda kwa soko ili kutumika ama zikauzwe.

Hii picha inatuonyesha matunda mingi ambayo mkulima ametoa kutoanisha kwa shamba lake. Ameileta pale kwa duka akaipanga vizuri iki mkot ili muuzaji ama mnunuaji akipendezwa, aweze akanunua.

Hii ni orodha ambayo inaonyesha jinsi ambavyo umetumia pesa yako siku hiyo. Pale tena kuonyesha pesa ambazo ukonazo katika simu yako ndani alafu tena kuhakikisha kuwa hujapoteza pesa zako siku hiyo.

Hii ni funguo la gari. Mmoja mama msichana na mweusi mweupe, anapea mwanaume. Huenda huyu mwanaume ametoka kununua gari lake na amelipa pesa zote. Naona anapewa kifunguo la gari lake.

Viatu hizi zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia katika soko hili, pale kuna mama mmoja ambaye anapita, mwenyeji ama muuzaji amepanga viatu hizi ili aweze kuvutia watu ambao wangetaka kununua.

Hapa ni duka la nguo. Kuna nguo ambazo zimepangwa kwa laini zinazovutia. Zimekunjwa vizuri na kuekwa pale kwa sanduku na zingine zimewekwa pale ili mnunuaji akikuja atake kile kinapendeza aeza kuiona.

Chumba hili ni chumba la maziwa ambapo pale unaweza enda uweke maziwa yako ili isiweze kuoza ama kuharibika kwa haraka. Unaenda na pesa yako unapimiwa maziwa kulingana na pesa ambayo unapeana.

Hii ni maandishi ambayo inaonyesha kama mtu angetaka kununua hili gari. Kwa picha kuna gari moja kwa rangi yake nyeupe. Hii ni maandishi ambayo mtu anataka ako na namba anayopigia akihitaji.

Hii ni orodha ambayo manake kama umetoka katika nchi nyingine kuelekea nchi nyingine unafaa kuwa ukiifwatilia ama unafaa kuwa umeyasoma ili kubadilisha pesa yako ili uweze kutumia pesa yako ya nchi ingine.

Hapa ni soko ambapo kuna viatu kwa rangi tofauti tofauti aina aina. Muuzaji ameweka hizo mafungu kwa kunia ya rangi nyeupe. Akiwa ametandika pale ili mnunuzi aweze akachukua kile ambacho amependezwa.

Hapa kuna gari moja kwa color yake nyeusi likiwa limesimamishwa limeekwa pale katikati ya nyasi. Inaeza kuwa hiyo gari iko tayari ama mwenyeji ameeka pale na kuenda mahali ili anaporudi akuje arudishe gari yake.

Hapa ni katikati la soko ama ni kwa duka, mahali wameeka bidhaa ama mali kadhaa pale upande la duka ili muuzaji au mnunuaji ataichukua kile ambacho kimependezwa . Ameipanga kwa laini ya kuvutia ili muuzaji yeyote ambaye angeitaka anaeza kununua .

Gari mmoja kwa rangi yake nyeusi iliyo simama pale. Imesimama pale karibu na mlango mbili iyo ni gari ambaye ni mpya huenda ni ya mtu ambaye anaishi kwa iyo mlango.

Hapa ni soko, soko hii ni soko ya soksi am ayo mwenyeji ambayo ameweka pale hili aweze auze mwenye amekaa pale mwishowa akiwa anangoja watu wakuje waweze wakainunue.

Hii picha inaonyeshwa noti za nchi ya kenya tofauti tofauti kuna noti elfu moja imepangwa mzuri, kuna noti elfu mia tano na mia mbili. Hii ni pesa mpya ambazo zinatumika katika nchi la Kenya.

Hapa ni soko ambapo kuna matunda ama manufaa mbali mbali, kuna manguo kuna mtu anauza nguo alafu tena kuna matunda tofauti tofauti ya shamba ambayo mkulima ameileta hapa soko ili aweze kuuza.

Haya ni magari ambayo yameekwa katika soko na yamepangwa kwa laini ili kuuzwa. Iko gari tofauti, colour tofauti, kuna nyeupe na kuna nyeusi zote zikiwa tayari kuuzwa ziko sokoni zinangoja mteja ambaye angependezwa anunue.

Hizi ni noti za pesa kuna noti mia mbili, mia moja na hamsini mara mbili. Huyu ametoanisha hizo pesa, hizi ni pesa ambazo kila mtu jamii ya Kenya hutumia.

Gari hili ni gari ya rangi nyeusi. Ikiwa pale kuna taa yake moja ambaye ametuonyesha ikiwa safi. Hii gari imesimamishwa kando ya nyasi hiyo.

Hapa ni soko ambapo kuna matunda mbalimbali ambayo imetoka shamba. Pale kuna mnaume mmoja ambao amekaa pale akiwa anangoja wanunuaji halafu kando yake tena kuna wakiwa wengi wamepanga laini.

Magari haya ya rangi tofauti zikiwemo katika hapo, huenda hizo magari zikiwa ni za kuuza ama huenda bado ziko mahali zikiwa tayari wanaitengeneza.

Hapa ni soko katikati ya soko ambayo mali ama vifaa wameipanga kwa hali iliyovutia ilhali vitu zimekaribiana manake kibanda zimekaribiana na kuna njia ndogo ya kupita.

Magari ya rangi tofauti na ikiwepo hii ni gari ambayo mtu ama mwenyewe ameegesha hapo, halafu kando kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa kofia akipita pale, hii inaweza kuwa ni ya mtu amekuja akaweka pale akahudhuria mkutano pahali ili akuje akachukue baadae.

Hii ni matunda ambayo mkulima ametoa kutoka kwa shamba lake matunda ambayo imeivaa na iko tayari kuuzwa. Matunda ameekelea katika ngunia lake na amepanga vizuri ili mnunuaji akipendezwa aweze kununua.

Hapa ni duka. Duka hili haswa huwa inatumika kueka pesa ama kusafisha pesa, ama kama mtu anataka kueka pesa yako ueke pale isipotee ama kuna pesa ambayo ilikuwa imetuma unaeda pale unatoanishwa pesa ama unaeka ama unasafisha pesa.

Hizi ni noti. Noti hizi ni za elfu moja. Hizi ni pesa za jamhuri ya Kenya. Hizi elfu moja ni mapya manake iliokuwa ya kitambo yamebadilishwa sasa hivi hizi noti ni hizo zinazotumika.

Hii ni orodha ambayo sana sana huwa inatoa pale ambapo inaonyesha kuwa wamelipa kitu ,ama ni kuwa ni gari ambayo ni kama ni ya familia ama ni ya shule ambapo wanabeba abilia ama mizigo.

Mayai mingi ikiwa kwa kreti imepangwa pale, hizo mayai zikiwa labda tayari, mwenyeji anauza ama imekusanywa ili aweze akachukue nyumbani aikule kama chakula.

Hapa ni mahali pa kuuza magari pale kuna mandishi ambayo imeandikwa gloroforex kireo alafu mbele yake kuna dirisha ambayo imefuchika chini yake kuna gari ya rangi yake nyeupe.

Viatu ya rangi tofauti tofauti zikiwa zimepangwa hapa kwa hii sanduku. Rangi tofauti muuzaji anaeza kuwa mapanga hizi katika kipande chake pale soko ili mnunuzi ambeye angependezwa na yote aweze kuichukua ama aweze kuinunua.

Hapa ni soko ya viatu ambapo muzaji anaweza kuwa amepanga viatu tofauti pale kibanda ili aweze kuuza viatu. Pale chini kuna ndoo, naweza kuwa anasafisha hizo viatu zikuwe safi kabla yeye aweze kuuzia watu pale soko.

Hizi ni noti kuna mama ameshika noti akiwa anazipanga. Hizi pesa huwa zinatumika na mtu yeyote ambaye anaishi katika Jamhuri ya Kenya. Hizi noti ni mupya ambayo imetoka kusafishwa.

Muuzaji ameweka mali zake pale katika kipande chake hili aweze kuuza Mali zake hapo katika soko.

Jumba hili kubwa ambapk kuna magari ya rangi tofauti, hapa mbele kuna magari mbili ambapo ni ya rangi nyeusi zikiwa ziko pale labda ziko soko zikiwa tayari kuuzwa.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwa pale zimepangwa kwa laini nzuri magari haya inaezakuwa ziko soko zikiuzwa ama imetoka kuletwa kutoka nchi ingine kaletwa hapa ili waweze kuuza.

Hizi ni noti ambaye ni elfu moja hizi ni ambazo huwa imepandiliswa siku hizi na ni safi, Kila mtu mkenya ambaye anaishi anafaa kua kutumia hizi pesa manake ni hali na inafaa kutumikia.

Hapa ni soko ambapo kuna matunda aina kadhaa. Pale kuna mwanamume mmoja, kijana mmoja ako amesimama pale huenda anachagua tunda lile ambalo angetaka. Alafu kuna mama kando yake anayemhudumia huyu kijana.

Pale kuna gari ambayo wanaendesha...

Hili ni gari kwa rangi yake nyeusi. Ikiwa imesimama pale katikati na kukandia kitena kuna gari ingine nyeusi alafu tena kuna pale nyekundu. Nyeupe. Ikiwa hizi magari huenda ni za kuuzwa zikiwa sokoni.

Simu hili linaonyesha orodha ambayo huenda mwenyeji ama mwenye hii simu anaonyesha vile ametumia pesa zake siku hiyo. Inakuonyesha ili usiweze ukafikiria pesa zako zimepotea na tena ufanye hesabu kamili.

Gari hile nyeusi ikiwa kimoja imewekwa pale katika kati juu ya chumba.

Familia moja ikiwa kuna baba amekaa pale alafu kuna mtoto wake msichana kando yake kuna kijana, nyuma yao kuna mama ambaye ameshika kikombe yake nyeupe. Huenda hii ni familia alafu tena kwa meza kuna chakula na vinywaji yaliyopo katika hiyo chupa.

Magari ya rangi tofauti tofauti ikiwa imepelekwa pale. Kuna rangi nyekundu, halafu kuna rangi nyeusi, zote zikiwa zimeekwa pale kona ili wenyeji, huenda wenyewe wameenda mkutano.